Hapa ni skrini ya kompyuta mpakato ambapo kunaonekana nikama kuna mtu anatumia kujifunzia masomo ya kidijitali, inaonekana mwanamke anayetabasamu na pia kando yake kuna mwanaume anayetabasamu pia akiwa kwa hiyo skrini.

Watu wawili wanaonekana wakiwa wanaangalia kwa tabasamu kwenye kompyuta yao. Wengine kwa mbali pia wakionekana wakiangalia kompyuta zao wakiwa wameketi kwa uangalifu na umakini. Hawa wanaweza kuwa watu wanajifunzia kutumia mbinu za E-Learning au kidijitali kuongeza masomo.

Kijana anajifunza kwa makini huku akiwa amevaa headphone akiandika maelezo yake huku pia akiangalia kompyuta yake. Ni taswira ya elimu mtandaoni ya kidijitali ikionyesha majukwaa ya kidijitali E-learning.

Msichana mrembo anaonekana akiwa amevaa vifaa vya kusikia kwenye masikio yake, huku akiangalia kompyuta yake. Inaonekana labda anasoma akitumia masomo ya kidijitali ya e-learning .

Hapa kuna mtu ambaye anaonekana akiwa ameketi akiangalia kompyuta yake. Kwa kompyuta, pia kunaonekana mtu ambaye anafunza au kuelekeza jambo fulani. Hii inasisitiza masomo ya kidijitali.

Hili ni bango ambalo ni la kidijitali la learning platform . Lina kompyuta mpakato na kofia la kihafali likionyesha elimu mtandaoni. Inaendana na kitengo ambacho ni cha majukwaa ya kidijitali ya e learning .

Mwanamke mrembo anaonekana akiwa anatabasamu huku akiwa mbelw ya kompyuta ndogo pengine akionekana kufanya kazi. Nyuma yake kwa mbali kunaonekana pia mtu mwingine ambaye pia ameshika kompyuta yake pengine wako maeneo ya kufanyia kazi kwa kutumia kompyuta kudhihirisha udijitali.

Msichana mdogo, anaonekana akibonyeza simu au pengine kompyuta dogo labda kusomea au kujifunzia kitu. Hii inaonyesha mandhari ya kujifunzia kwa mtandao wa kidijitali.

Mwanamke anaonekana akitabasamu huku akiwa amevaa headphone akiandika maelezo huku akitumia kompyuta yake. Anaonekana akifanya kazi au akifanya masomo ya mtandaoni. Hii inawakilisha majukwa ya kidijitali na e-learning .

Panaonekana mkono wa mtu, ambao unaguza skrini yenye michoro ya kidijitali ikionyesha dhana ya za teknolojia na data. Hii inaendelea kuashiria kua, mfumo huu unaonyesha maendeleo ya kidijitali na elimu mtandaoni, labda ikilenga ubunifu au matumizi ya teknolojia mpya.

Msichana mwenye nywele ndefu anaonekana akishika kalamu Yake hauku akiangalia kompyuta Yake ya tarakilishi na pia kuna mkufunzaji kwenye skrini yake anaonekana akiwa ameangalia kwa umakini huku akiskiliza kwa skrini chenye mwanamke anamwambia labda anajifunzi kwa mtandao wa e-learning .

Msichana anajifunzia kwa kutumia kompyuta ya mezani. Anaandika kwenye daftari huku akitazama skrini, ishara ya matumizi ya majukwaa ya kidijitali ya kujifunzia. Mazingira ni safi na yanayofaa kujifunza.

Huu ni ukumbi wa mihadhara au darasa ambapo wanfunzi au washirika wameketi wakitazama skrini kubwa iliyo mbele yao. Skrini hiyo inaonyesha grafu au chati mbalimbali ikionyesha takwimu au mawasiliano.

Watoto wa shule wameketi kwenye dawati. Wanaonekana wakishirikiana au kujifunza pamoja. Wanaonekana kuwa na umri wa shule ya msingi na wamevalia sare au nguo zinazofanana, zikionyesha ni wanafunzi. Wameinama kwa dawati wakionekana wakisoma, kuandika au kujadili kitu.

Mwanaume anaonekana akitumia kompyuta mpakato, pengine kujifunzia au kufanya jambo. Ameketi mahali na amevaa shati la bluu. Hii kuonyesha juhudi ya kutumia mfumo wa kidijitali kujifunzia au kushiriki kwa jambo fulani.

Wasichana wawili wameketi, wakiwa wanaangalia kompyuta ndogo kwa utaratibu na pia kwa umakini pengine kujifunzia kitu. Mmoja wao anaonekana akiandika huku wengine pia kwa mbali wakionekana labda wanasoma. Pia kuna mwanga mzuri kwa hii darasa ambalo linaonekana kuwa pengine ni mahali pa kujifunzia.

Mwanaume aliyevaa koti nyeusi anaonekana kuangalia kwa utaratibu kwenye kompyuta yake labda akijifunzia au akiandika kitu. Kwa meza yake kuna karatasi na mazingira yenyewe inaonekana tulivu na wenye mwanga wa kutosha.

Wanaume sita wameketi kwenye meza huku wakitumia kipakatalishi. Wanaonekana kuelezea jambo fulani. Mmoja wao anatumia mikono kuelezea jambo labda wanajifunzia kwa kutumia mtandao wa kidijitali.

Mtoto mdogo ametulia mezani, mbele ya kompyuta akiwa amevaa vichwa vya sauti na akiwa anatabasamu. Kompyuta yake inaonekana ikiwa kwenye matumizi ya kidijitali na mtoto anashiriki katika shughuli za kujifunza au kufurahi. Meza ina vitabu na makaratasi ikionyesha mazingira ni ya kujifunza kwa mtindo wa mtandao au elimu ya mbali.

Mwanamume mzee ameketi mbele ta kompyuta ya mpakato akiwa katika mazingira ya kisasa ya ofisi. Anaonekana akiwa makini huku akiwa na kalamu mkononi akishiriki katika mafunzo ya kidijitali au mawasiliano ya mtandaoni.

Msichana mrembo amevaa hijabu, akiwa ameketi kwenye sofa na ameekelea kompyuta ndogo kwenye meza. Meza ikona vitabu pia na mapambo kama mushumaa na maua. Hii inaashiria kujifunzia kwa kutumia njia ya kidijitali.

Mwanaume aliyevaa suit rasmi ameketi mbele ya kompyuta mezani. Ameonekana kuwa ameandika kwenye daftari au karatasi huku akitazama chini kwa makini. Mazingira haya yanaashiria ushiriki katika jukwaa ya kidigitali au mafunzo ya mtandaoni. Hii ni sehemu ya majukwaa ya kujifunza kwa njia ya kidigitali.

Huyu ni mwanafunzi akiwa anashiriki katika darasa la mtandao, akitumia kompyuta na vifaa vya kusikiliza. Kwenye kompyuta anaona mwalimu akieleza masomo kwenye ubao wa chaki, na picha inayoonyesa maswali na majibu ya kisayansi. Mwanafunzi anashirikiana na mwalimu kupitia jukwaa la kidijitali.

Mtoto mdogo ambaye anaonekana kuwa mvulana, ameketi akiwa ameshika kompyuta ndogo na amevaa vifaa maskioni. Anaonekana kutabasamu, akiwa akijikita kikamilifu kwenye skrini, akichapa au akijifunza nayo.

Wanafunzi kadhaa wanaonekana wakiwa katika chumba cha kusomea. Wengine wanaandika, wengine wakisoma vitabu, na wengine wakiangalia vitabu kwenye rafu. Wote wanaonekana wakiwa na shuguli ya kusoma.

Vitanda vya ghorofa na vitanda vya kawaida vinaonekana vikiwa vimepangwa. Pia kuna godoro za samawati, labda za wanafunzi kulalia. Hii ni kituo cha shule ambapo wanafunzi pengine hulala. Inaonekana safi na imetunzwa vizuri.

Watu wanaonekana wakijiunga kwa mchezo wa kucheza na maji. Bwawa la maji limejaa na rangi ya samawati. Wanaonekana kuwa wanashindana na wamevaa nguo zao za kuchezea. Watu wakubwa ambao labda ni walimu wanaonekana wakiwaangalia kwa makini, kuona nani atakayeshinda.

Hiki ni chumba cha bweni cha wanafunzi. Ni chumba za ghorofa ambazo zimetandikwa mashuka na pia viko na mwangaza wa kutosha. Hapo kando pia kunaonekana kuna choo na bafu ambazo wanafunzi hutumia kuogea.

Hiki ni chumba cha wanafunzi cha kulala. Kimepangwa vizuri, dirisha imefunguliwa ili mwangaza uweze kuingia ndani ya hii chumba. Pia kuna kitanda cha ghorofoa kilichojengwa apo kando labda ili wanafunzi waweze kutoshea kwenye hiki chumba kidogo.

Hiki ni chombo kwenye shule , ambacho ni cha masomo ya kisayansi. Hapa kunaonekana kuwa na viti ambazo zimepangwa vizuri na pia kuna mifereji ya maji ambayo labda hutumika kuosha vifaa ambavyo hutumika za kemikali.

Hapa ni ndani ya maktaba kubwa au chumba kilichojaa vitabu. Kuna safu ndefu za rafu zilizojaa vitabu vingi. Hii ni miundombinu muhimu ya elimu ambayo inaweza kuwa ni shule au mahali pa kusomea vitabu.

Hiki ni chumba cha hosteli ambacho ni cha makazi ya wanafunzi. Kuna kitanda cha gorofa chenye rangi ya pinki, meza ya kusomea na viti, na makabati.

Eneo la darasa linaonekana likiwa limepangwa viti vizuri na pia mwangaza kutoka kwa dirisha inaleta mwanga kwenye hii chumba. Halina wanafunzi labda linangoja wanafunzi ili waje wasomo ama wakuje wafundishiwe hapa.

Hili ni eneo la kuishi ambapo hapa ni kuingilia au kiingilio ambapo pameandikwa New Executive Ladies Hostel kuonyesha labda ni wanafunzi wanaishi huko wa kike. Eneo linaonekana kuwa safi na anga pia ni safi.

Wanafunzi au watu wanaonekana wakiwa wameketi kwenye chumba cha mafunzo na ni wengi. Wanaonekana wakiwa wamekusanya wanawake na wanaume. Wanaendelea labda na masomo hii inayowakilisha miundombinu ya elimu .

Huu ni ukumbi mkubwa wa mikutano au mihadhara, imepangwa kwa mtindo wa kutanuka, vikishuka taratibu kuelekea jukua au eneo kuu la spika ambalo halihatiriwi vizuri na kamera.

Hii ni darasa au ukumbi wa kujifunzia. Kuna meza na viti vingi vilivyopangwa kwa safu vikielekea ubaoni au skrini, ambavyo vinaonekana mbele. Viti vina rangi nyekundu na meza za mbao au rangi nyepesi, zikipangwa kwa mpangilio maalum unaofaa kwa kujifunzia.

Hiki ni chumba cha kulala chenye vitanda viwili vya gorofa. Kinaonyesha mazingira rahisi na yenye nafasi ndogo. Vitanda viwili vimepangwa wima, kikiwa na kitanda kimoja juu ya kingine kinavyofaa kwa nafasi ndogo na kuweza kubeba watu wawili au zaidi.

Maabara ya kisasa ya sayansi yanaonekana kuwa safi, kukiwa na vifaa mbalimbali vya utafiti au majaribio. Kuna meza ndefu zinazotumiwa kwa ajili ya kazi. Kuna makabati ya juu yenye milango ya kioo yakihifadhi vifaa vya kemikali.

Hiki ni chumba cha kulala chenye vitanda viwili vya ghorofa. Vitanda hivi vina fremu za chuma na vimetandikwa shuka au blanketi nyeupe zikiashiria utayari wa kulala. Upande wa kushoto kuna dirisha dogo linaloleta mwanga. Chumba kinaoekana kuwa na nafasi ndogo lakini kimetumika vizuri kwa kuweka vitanda vya ghorofa.

Hiki ni chumba cha hosteli kilichopangwa kwa usafi ambapo wanafunzi wawili wameketi kwenye vitanda vya ghorofa. Vitanda hivyo vimepangiliwa kwa maridadi na kuna vifaa vya msingi kama vile vitu vya kulalia na mifuko kwenye sakafu. Dirisha kubwa linatoa mwanga wa asili na kuna vifaa vya kuhifadhi kama vile kabati la mavazi pembeni.

Hili ni darasa la kompyuta katika taasisi ya elimu, ambapo meza za kompyuta zimepangwa Kwa usawa na kila kompyuta ina kiti chake. Hali ya darasa ni ya kisasa na ina mwanga mzuri kutokana na taa zilizowekwa kwenye dari. Kompyuta zilizopo ni za kisasa na ziko tayari Kwa matumizi ya wanafunzi.

Chumba cha hosteli kimepangwa kwa usafi na kisasa. Vitanda viwili vimepangwa vikiwa na mito shuka za rangi ya waridi. Kuna rafu za kuhifadhi viatu na makabati ya nguo, dirisha kubwa linaingiza mwanga wa asili na chumba kimepambwa na rangi nyepesi, kikiwapa wanafunzi mazingira ya utulivu.

Hiki ni chumba cha kulala kilichojazwa na vitanda vya chuma vya ghorofa. Vitanda vimepangwa kwa mpangilio mzuri na vimewekwa kwenye sakafu yenye kivuli cha rangi ya shaba. Kuna madirisha mawili upande wa kushoto yakiruhusu mwanga asili kuingia ndani.

Hii ni darasa lenye meza na viti vilivyopangwa kwa mpangilio wa kimantiki. Ukuta wa darasa umechorwa kwa rangi ya buluu na madoido meupe. Kuna madirisha yaliyoruhusu mwanga wa asili kuingia na sakafu ni safi. Darasa linaonekana kuwa na mazingira mazuri ya kufanyia kazi na sehemu za miundombinu ya elimu inayofaa kwa wanafunzi.

Hiki ni kikao cha mkutano kilichofanyika katika chumba cha mikutano cha kisasa. Watu kadhaa wamekaa kando ya meza kubwa ya mkutano wakiwa na umakini kwenye mjadala unaoendelea. Meza ni ya mbao na viti vya kisasa vimepangwa vizuri kando ya meza, wanaonekana wakiwa na vifaa vya kiofisi kama vile maji na vifaa vya kuandikia.

Wanafunzi wanatumia vifaa vya mazoezi ndani ya chumba cha mafunzo kilicho na sakafu nyekundu. Wanafunzi hao wanaonekana wakishiriki katika mafunzo ya viungo au elimu ya afya ya mwili. Mzingira haya ni sehemu ya miundo mbinu ya kielimu inayosaidia kukuza afya na ustawi wa wanafunzi.

Mtoto mdogo, mvulana, anaonekana akitabasamu, kompyuta ndogo ya mikono, ambayo anatumia kujifunzia, maybe masomo yake, spesheli. Mwalimu, ambaye ni msichana, anaonekana kutabasamu huku akimuonyesha jambo kwa kompyuta yake.

Mwanamke mwenye nywele mrefu, anaonekana ameketi, kwa umakini, huku akiandika kitu kwa kitabu yake. Anaonekana kuwa anasoma, kutumia kipakatalishi chake. Labda anatumia, e-learning kusoma.

Mtoto mdogo mwenye mahitaji maalum anaonekana kuwa akifundishwa kuandika na wanawake wawili. Wanaonekana kuangalia kwa umakini, ambacho chenye mtoto anaandika kwenye kitabu.

Mwanamume anaonekana kutumia mikono yake kufunzia wanafunzi ambao wanaonekana wakihitaji mafunzo maalum. Mmoja wao anabasamu, ule mwingine akiwa anaangalia mwalimu vibaya huku akiwa amevaa vifaa vya kusikia masikioni mwake. Pia kuna vitabu kwenye meza na kabati ambayo imewekwa vitabu kando ya wanafunzi.

Mtoto mwenye mahitaji maalum anaonekana akitumia braille kujifunzia na pia kompyuta. Anaonekana akiwa ameweka vifaa vya sauti kwenye masikio yake na anaonekana akicheka huku akitabasamu.

Mtoto huyu anaonekana kuwa ameketi kwenye kiti na ana mahitaji maalum. Anaonekana akiwa na tabasamu , nyuma yake pia kuna wengi ambao wanaonekana kuwa watoto wakichezea mipira.

Watu watatu wamefurahi na kuchora pamoja wakiwa na turubai yenye rangi nyingi na paleti, wote wana furaha na wanaonekana ni kipindi cha elimu au tiba ikilingana na kitengo cha elimu maalum.

Msichana mrembo mwenye maitaji maalum anaonekana akitumia mikono yake akizugumza na mtu ama labda kujifunzia kitu kwenye kompyuta yake ya mpakato. Pia nyuma yake kuna vitabu vingi kuonyesha labda ako maeneo ya masomo au shule.

Msichana mrembo anaonekana akiwa ameketi huku akitumia kipakatalishi kusoma. Anatumia alama ya mkono kujifunzia. Pia anaonekana anatabasamu. Nyuma yake kuna vitabu , pengine ako kituo cha darasa.

Mtoto anayeonekana kuwa mvulana anacheza huku akiwa anatabasamu. Anaonekana mwenye kuhitaji mahitaji maalum na pia hapo kando yake kunaonekana kuwa kuna mwanamke anayemsaidia kucheza kwa vifaa vya kuchezea akiwa ameketi kwenye kiti yake.

Msichana mdogo na pia mwanamke ambaye anaonekana kuwa ni mwalimu, anasaidia mtoto kujifunzia kwa kutumia braille . Mwanamke anaonekana kuwa kwa umakini akimfunzia mtoto huku akimwelekeza jinsi anavyofaa kutumia braille .

Msichana mdogo ameketi mbele ya komputa mpakato, akionekana akijifunza au kushiriki katika shughuli flani ya elimu, anaonekana kuwa na umri wa shule ya msingi, na anatabasamu usoni wake, amevaa nguo za kawaidia na anaonekana akitumia komputa kwa umakini, mkono wake wa kulia umenyooka labda akifanya ishara ya mikono.

Mwanamke na mtoto mdogo wa kiume wameketi pamoja na kuangaliana. Mwanamke anaonekana kuwa mlezi au mwalimu aliyevaa nguo nyeusi na nywele zilizofunwa amemkumbatia au kumkaribia mtoto huyu kwa ukarimu akionyesha tabasamu la upendo na uangalifu.

Mwanamke moja na mtoto mdogo wa kike wanaonekana kuongea wakitumia ishara ya mikono, hii ni kwamba wanajifunzia kutoka kutumia mikono yao au pengine wanaongea kwa kutumia mkono. Hii inaonyesha majifunzo kwa watoto walio na ulemavu au watu walio na huitaji maalum.

Mtoto mdogo wa kiume ameketi kwenye dawati akionekana akijifunza au akishiriki darasani. Anaonekana kuwa na umri wa shule ya msingi. Amevaa shati jeupe na tai ya buluu au kijani. Ametabasamu na anavifaa vya kuandikia na rangi mbele yake.

Mezani panaonekana watu wanne, mmoja ambaye ni mwanamke akiwa amevaa hijabu na mwingine ambaye ana miwani ameegemea mbele. Kushoto kabisa kuna mwanamke amevaa koti la kahawia. Wote wanaonekana kuwa kwa mazingira ya ndani ambapo panaonekana ni kama shule. Na pia kuna vitabu nyuma yao.

Mwalimu wa kike anatumia ishara za mikono kufundisha mtoto. Ameshikilia herufi S kwa vidole zake za shahada na mtoto anatazama kwa makini, akijaribu kuiga ishara hiyo. Hii inaonyesha elimu ya watoto wa mahitaji maalum, ikonyesha jinsi mwalimu anavyomwezesha mtoto kuelewa na kujifunza kupitia mbinu za kipekee kama ishara za mikono.

Watu wawili wanaonekana wakicheza mchezo wa kutegemea mikono ambao ni sehemu ya mafunzo ya mawasiliano. Mwanaume mmoja anacheka na anashirikiana na mwanamke ambaye pia anaonekana kufurahia. Wote wawili wanatumia mikono kwa urahisi na inaonyesha uhusiano wa mbinu za kufundisha mawasiliano kwa wanafunzi wa mahitaji maalum.

Wanafunzi watatu wameketi darasani huku wakiwa wamava sare za shule za rangi ya kijivu. Wanaonekana wakishiriki katika majadiliano au kazi ya pamoja. Huku mmoja akiandika kwenye daftari. Mazingira ya darasani ni safi na kuna dawati la mbao pamoja na kuta za rangi ya manjano hafifu.